Darasa la shule likiwa na wanafunzi watu wazima walioketi kwenye viti vya darasa hilo, mmoja wa wanafunzi hao amesimama mbele ya ubao wa chaki akiandika maandishi pembeni yake kuna mtu mzima huenda ni mwalimu ane msimamia kwa umakini.

Darasa la elimu ya watu wazima, ambapo wanafunzi wa rika na asili tofauti wameketi wakihudhuria masomo. Kila mmoja wao amevaa barakoa ya uso ya rangi tofauti na mwenzie. Jambo linaloonyesha tahadhari za kiafya, hasa katika mazingira ya baadhi ya majanga kama uviko kumi na tisa.

Watu kwenye mkutano wameketi wakizunguka meza ya mstatili ya mbao, pembeni kuna dirisha na viti vya plastiki, juu ya meza kuna makaratasi na mkoba mweusi.

Elimu ya watu wazima, mkufunzi akiwa amesimama akiongea na watu wazima waliokaa kwenye viti vyenye rangi mbalimbali. Kwenye meza zao kuna madaftari na maji, watu hao wanamwangalia na wakimsikiliza kwa umakini.

Safu za bembea za rangi tofauti kama: samawati, kijani na chungwa, zinaning'inia kutoka fremu za chuma yenye nguzo nyekundu. Hii ni nafasi ya michezo kwa ajili ya watoto wadogo wa elimu ya awali.

Mazingira ya taasisi ya elimu ya awali yenye michezo mbalimbali kwa ajili ya kuchezea watoto. Kuna viti vya michezo vyeye rangi ya njano, samawati na kijani. Zina vishikizo vya kushikilia kwa ajili ya usalama wa watoto.

Darasa la shule ya msingi ambapo mwalimu amesimama mbele ya bodi ya maandishi akifundisha kundi la wanafunzi walioketi kwenye mabenchi ya kawaida. Wanafunzi hao wamevaa sare za shule za rangi ya samawati na nyeupe wakisikiliza kwa makini.

Mwalimu ya shule ya msingi amesimama mbele ya ubao wenye maadishi ya chaki yameandikwa maneno kama uchoraji yanaonekana kuwa mfululizo, yakielekezewa kwenye somo linalohusiana na vifungo vya mwili na uchoraji na uandishi.

Mwalimu wa elimu ya msingi, akiwa amesimama mbele ya ubao mweupe, amevaa mavazi ya kawaida na anashika kalamu pamoja na karatasi, akionekana kuelezea somo la hisabati kwa wanafunzi.

Mandhari ya nje ya shule ya msingi, ambapo watoto hujifunza na kucheza katika mazingira ya wazi yaliyo salama na yenye mpangilio mzuri, mazingira haya huchangia ukuaji wa kimwili kijamii na kiakili kwa wanafunzi wa umri mdogo, kuna muonekano mzuri wa nje na miti kadhaa.

Katika shule ya msingi, kuna sehemu ya kuegesha magari, ambapo kuna magari yamepangwa kwa utaratibu, huku wanafunzi watatu wakitembea kwa utulivu katika eneo hilo. Mazingira hayo yanazungukwa kwa vichaka vilivyotunzwa vizuri na miti ya kijani.

Kitabu cha baiolojia kwa wanafunzi wa kidato cha nne, jalada lina picha ya watu wawili walioketi kwenye kiti mmoja amevaa koti jeupe la maabara na mwingine msichana amevaa koti jeusi.

Jengo la tofari lenye paa la kijani limesimama katika eneo lenye nyasi, hiyo ni shule ya sekondari uzio wa waya ulio mbele umejaa mavazi ya samawati yaliyoning'inizwa kwa mpangilio mavazi haya ni sare za shule.

Katika ukumbi mpana wa chuo kikuu mhadhiri amesimama mbele akifundisha kwa shauku wanafunzi waliotulia na kuzingatia somo, wanafunzi wamekaa kimya kwenye safu za dawati wakimsikiliza mhadhiri kwa makini na wakichukua maelekezo kwa bidii.

Wanafunzi wa elimu ya juu wameketi kwenye madawati yao, wakijibu maswali ya mitihani kwa utulivu, kila mmoja akiwa makini na karatasi yake. Madarasa ni mapana, yana mwangaza mzuri wa ndani na madirisha makubwa upande mmoja.

Mazingira ya darasa la mafunzo ya ufundi hasa katika fani ya umeme au vifaa vya kielektroniki, wanafunzi wa chuo cha ufundi wamevaa sare za kazi na wako kwenye meza za majaribio wakitumia vifaa kama nyaya chuma na vifaa vya kielektroniki.

Darasa la elimu ya ufundi na mafunzo ya kiufundi, ambapo wanafunzi wanajifunza kutumia tarakilishi kwa vitendo, mwalimu yupo darasani akisimamia na kuelekeza wanafunzi kwa karibu ili kuhakikisha kila mmoja anapata ujuzi sahihi.

Mtaalamu aliyevaa koti la maabara la samawati kiendesha kifaa cha kisayansi, kilichowekwa mezani ndani ya maabara mezani kuna vifaa mbalimbali kama saa ya majaribio chupa ya kemikali karatasi za maandishi au muhtasari wa majaribio.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani wakijifunza masuala ya kielekroniki na teknolojia ya kompyuta, wamevaa sare na kila mmoja anafanya kazi kwenye dawati lake wakitumia vifaa kama nyaya na zana mbalimbali za kiufundi.

Mafunzo ya ufundi. Vijana waliovaa sare za samawati wamesimama kuzunguka meza ya maabara, wakijifunza kwa vitendo kutumia kifaa cha kimwekaji kinachowezesha mafanikio ya ufundi stadi. Mmoja wao anashika hiyo mashine ndogo ya kieletroniki huku wengine wakimfatilia.

Darasa la mafunzo ya elimu ya ufundi lina tarakirishi na zimejaa vijana waliovaa sare kila mmoja akitazama kwa makini sikrini yake, pogramu zilizo kwenye kompiyuta huonyesha mafunzo na ufanisi katika mfumo wao wa ufundishaji.

Darasa la mafunzo ya ufundi stadi, ambapo wanafunzi kadhaa wameketi kwenye meza za kazi, wakifanya shughuli za vitendo. Meza hizi zimejaa sanduku la vifaa vya elektroniki, nyaya na vifaa vya umeme, zana za kazi za umeme.

Vijana wamejipanga kwenye meza zenye zana mahususi, kila mmoja anajishughulisha kwa umakini akifuatilia hatua kwa hatua utengenezaji au ukarabati wa vifaa vya kielektroniki. Haya ni mafunzo ya ufundi yanayotoa ujuzi wa kisasa kwa mikono yenye bidii.